Huyu ni mwanamke akiwa ameketi mezani ofisini, akisoma karatasi .Meza ina komputa mpakato , kalamu na sufuria yenye mmea mdogo. Nyuma yake kuna ubao mweupe wenye vijikaratasi vya rangi , na kioo kikubwa kinachoonyesha mwangaza wa nje.

Mtu mmoja ameketi mezani kwenye chumba chenye mwanga mwingi wa asili akitumia kifaa cha kisasa kuandika. Juu ya meza kuna vikapu vya maua, kikombe na glasi ya maji. Ukuta wa nyuma umejengwa kwa matofali ya rangi ya udongo na kuna madirisha makubwa yanayoingiza mwangaza mwingi. Mazingira yanaonekana kuwa tulivu na ya kazi.

Msichana aliyevaa fulana ya njano yenye madoamadoa ya samawati anaketi mbele ya kompyuta ndogo. Ametundika masikioni vichwa vya sauti vyenye rangi ya waridi na anaonekana kuzungumza au kujifunza kwa njia ya mtandao. Mandhari nyuma kuna dirisha lenye pazia jeupe na picha ukutani.

Watu wawili wameketi karibu wakitazama kompyuta kwa makini mmoja akiwa na vitu vya kusikilizia. Pembeni kuna wengine wanao fanya kazi kwenye kompyuta pia huku wote wakiwa kwenye mazingira ya ofisi ya kisasa. Mazingira yanaonyesha ushirikiano na umakini wa kazi ya teknolojia.

Binti hawa wanatazama kompyuta kibao wakitabasamu. Wengine nyuma yao pia wana kompyuta kibao wakitazama. Nyuma ya chumba walichomo, mna ubao mweusi ambao umeandikwa maneno kutumia chaki ya rangi nyeupe. Madawati ambayo watoto hawa wamekalia ni ya rangi ya hudhurungi.

Mtoto mdogo ameketi mezani akiangalia kifaa cha kieletroniki mbele yake, akiwa ameonyesha furaha au mshangao. Mikono yake iko juu angani kana kwamba anashangilia au kujibu swali. Mezani kuna daftari lililofunguliwa, penseli na kikapu kidogo. Ukuta wa nyuma una rangi ya kijani hafifu na rafu yenye chupa na mmea wa kijani.

Watoto hawa wa shule wamekaa mezani wakitumia kompyuta ndogo kwa ajili ya kujifunza. Wamevaa sare za shule na wanaonekana kua makini wakifanya kazi zao. Mazingira ni ya darasani na kuna vifaa mbali mbali nyuma yao, vinavyoashiria matumizi ya kujifunza. Hii inaonyesha umuhimu ya elimu ya teknolojia kwa watoto.

Mwanamke huyu anatumia kompyuta mpakato na skrini ya kompyuta kuhudhria mkutano wa mtandaoni. Skrini ya kompyuta yake inaonyesha watu walio hudhuria mkutano huo. Karibu na dirisha pana vyungu vya maua vya rangi tofauti. Kwenye dawati lake pana simu ya rununu pamoja na vitabu na faili anazo tumia.

Mtu mmoja ameketi ofisini mbele ya kompyuta akiwa amevaa miwani na suti ya rangi ya giza. Anaonekana kufikiria jambo huku akiegemea kiganja cha mkono wake. Mwanga wajua unaangaza upande wake wa kulia na mandhari ya nje inaonekana kupitia madirisha makubwa ya kioo. Pembeni kuna umbo la mviringo lenye rangi ya samawati.

Mwanamke ameketi kwenye meza ndogo ya mviringo akiwa anatumia kifaa cha kisasa huku akiwa amezungukwa na vitabu, vikombe na kitabu. Ukuta wa zaruji uko nyuma yake na juu kuna godoro lililotandikwa kwenye chumba cha dari. Vyombo na mapambo vinaonekana kwenye rafu upande wa kushoto na sakafu ni ya mbao ya rangi ya kahawia.

Kinaja mdogo amevaa fulana ya manjano na vishikio masikioni, akiwa mbele ya kifaa cha dijitali mezani. Anaonekana mwenye furaha na mshangao akiinua mkono mmoja juu kwa hamasa. Nyuma yake watu wawili wazima wanasimama kwa tabasamu wakiangalia kwa upole.

Kijana ameketi kwenye meza ya mviringo huku akitumia kifaa cha kielektroniki na kitabu kilicho wazi pembeni. Amevaa miwani na anaonekana kuwa makini katika kile anachokifanya. Nyuma yake kuna watu wengine wakipita wakiwa na mizigo ya mgongoni, ishara kuwa eneo hilo ni la taasisi ya elimu au maktaba.

Mtu huyu aliyevalia shati nyeupe na suruali samawati, ameshikilia kompyuta mpakato kwenye paja lake. Kompyuta yenyewe ni ya rangi ya kijivu. Amekalia sakafu ambayo pia ni rangi nyeupe.

Mtoto anaketi mezani akiwa anatazama kompyuta kwa makini ,anaonekana kushiriki katika somo au mazungumzo ya mtandaoni ameweka daftari na kalamu karibu akionyesha kuwa yuko tayari kuandika au kujifunza, mazingira ni tulivu na kuna mmea pembeni unaoleta mandhari ya utulivu na umakini.

Mwanaume huyo amevaa fulana nyeupe na apron akiwa nyuma ya kaunta ya kahawa. Anaonekana akizungumza au akimhudumia mwanamke anayeketi upande wa pili wa kaunta. Mwanamke huyo anatumia kompyuta mpakato. Wako ndani ya jengo lenye kuta za matofali ya mazingira ya kisasa ya kibiashara.

Mwanamke amevaa shati la rangi ya machungwa. Anakaa mezani akiwa anaandika kwenye daftari, huku akitazama kompyuta mpakato ya rangi ya fedha. Mazingira ni ya nyumbani na yenye mwangaza, na kuna karatasi kadhaa mezani. Ana nywele zilizofungwa juu ya kichwa.

Mvulana ameketi kwenye sofa akiwa anatabasamu usoni huku akitumia kifaa cha kidijitali. Amevaa vichwa vya sauti vya kijani na nyeusi na anaonekana kufurahia kile anachotazama au kusikiliza. Pembeni kuna mkoba wa mgongoni uliowekwa kwenye sofa. Mazingira ya ndani yanaonekana kuwa ya nyumbani na yenye mwanga wa kutosha.

Mvulana mdogo ameketi mbele ya kompyuta akitumia programu ya kujifunza. Pembeni kuna kompyuta zingine pia zimewashwa zikionyesha mandhari tofauti. Chumba ni cha darasani na kuna wanafunzi wengine nyuma wakishiriki kwenye shughuli za kidijitali. Mazingira yanaonyesha matumizi ya teknolojia katika elimu.

Mtoto huyu anaangalia komputa yake kama ameshikilia kalamu ya kijani. Amevalia shati ya kijivu na anatumia komputa ya rangi nyeusi. Ana nywele nyeusi na macho meupe na meusi pia. Kando yake kuna gitaa la akostiki ya rangi ya kijivu.

Hii ni ukumbi wa mihadhara yenye mpangilio wa viti vya mbao vilivyopangwa kwa mstari ya muinuko kuelekea juu. Kila kiti kina sehemu ya kuekelea mikono na meza ndogo mbele. Ukuta wa kushoto una madirisha marefu yanayoingiza mwanga wa kutosha ndani ya ukumbi huu wa kisasa.

Hili ni kundi la vijana wakiwa wanacheza mpira kwenye uwanja wa nyasi. Wengi wao wamevalia mavazi ya michezo na viatu vya rangi tofauti. Nyuma kuna majengo ya ghorofa na miti mirefu ya kijani. Hali ya anga inaonekana ya jua na anga safi. Mazingira yanatoa hisia za mazoezi au mashindano.

Hiki kina kitanda kilichofunikwa shuka ya samawati na mto juu yake. Pembeni kuna meza ndogo ya mbao iliyo na maua ndani ya chupa. Kuna kiti cheusi, feni iliyosimama sakafuni na taa ndogo ya mezani upande wa kulia. Dirisha liko wazi na sakafu imetengenezwa kwa mbao.

Kijana huyu amevaa sare nyekundu ya michezo na anaruka juu akijaribu kuweka mpira kwenye kikapu ndani ya ukumbi mkubwa. Sakafu ya kijani na mistari meupe inaonekana safi na mwanga mwingi wa asili kutoka madirisha makubwa na paa ya chuma ya juu inaonyesha usanifu wa kisasa. Wachezaji wengine wako nyuma wakiendelea na mchezo.

Hii ni maabara ya kisayansi. Ndani yake kuna meza nyeupe zilizojaa vifaa vya maabara kama mitungi ya glasi , vifaa vya kupima na bomba za plastiki. Kwenye rafu za ukutani kuna chupa mbalimbali zilizo na vimiminika na baadhi ya vifaa vingine vya maabara.

Chumba hiki kina watoto wengi. Wamevalia shati za samawati na suruali ya rangi ya kahawia nyekundu. Wana mwalimu mmoja aliyevaa nguo nyeusi. Kuna mtoto mmoja aliyeweka kichwa chini, kana kwamba amelala. Kuna meza nyeupe iliyo na viti ya hudhurungi.

Wachezaji wawili wa voliboli wako hewani karibu na wavu, mmoja akiwa amevaa sare ya samawati yenye nambari kumi na mbili na mwingine ana sare ya kijani na nyeupe. Mmoja anajaribu kuzuia mpira huku mwenzake akiipiga kwa nguvu. Watazamaji wanasimama nyuma yao wakifuatilia kwa makini. Mandhari inaonyesha ushindani na msisimko wa mchezo.

Wachezaji kadhaa wapo uwanjani wakicheza mchezo wa mkono uku mmoja akiwa ameshika mpira. Wengi wao wamevaa mavazi ya michezo ya rangi tofauti, wengine kijani na wengine rangi ya samawati. Nyuma yao kuna miti na watu wanaonekana wakifuatilia tukio hilo. Mazingira ni ya mchana yenye mwangaza wa jua.

Chumba kina mandhari safi na yenye mwangaza mzuri. Kikiwa na vitanda virefu viwili vya chuma, upande wa kushoto na kulia. Katikati ya chumba kuna meza ya mbao pamoja na viti viwili, vilivyowekwa karibu na dirisha. Pazia la samawati na mapambo ya kijani limening'inia kwenye dirisha jeupe, ikiipa nafasi mwangaza mwingi kuingia ndani.

Chumba hiki ni kidogo chenye mpangilio mzuri. Kuna kitanda upande wa kulia chenye mashuka yenye rangi ya kijivu na maua. Pembeni kuna dawati jeupe lililo na taa ya mezani ya rangi ya samawati. Dirisha kubwa limefunguliwa nusu na linatoa mwanga mwingi wa asili pamoja na mwonekano wa miti na majengo ya nje. Kuta ni safi na sakafu pia ni safi. Hali ya chumba ni tulivu na angavu.

Chumba hiki kina vitanda vya orofa. Vinne vilivyopangwa pande zote mbili ya chumba, kila kimoja kikiwa na godoro na mashuka yenye rangi na michoro tofauti. Katikati ya chumba kuna kabati jeupe lenye sehemu za kuhifadhi vitu. Droo na kioo kikubwa cha kujitazama. Sakafu ya chumba imefunikwa kwa mbao za kahawia na ukuta una rangi nyeupe.

Nyumba hii ya ghorofa ina paa ya rangi ya hudhurungi. Nyumba hii ina roshani kwenye ghorofa ya kwanza. Nyuma yake pana miti ya rangi ya kijani kibichi, na mbele yake kuna uga ya kuchezea, iliyo na mteleo na mcheo wa kuchezea.

Wanafunzi wamevaa makoti meupe ya maabara wakifanya majaribio ya umeme. Wamezunguka meza yenye vifaa vya kielektroniki na nyaya nyingi. Mmoja wao anashika vipimo huku wengine wakifuatilia kwa makini. Mazingira ya ndani yanaonyesha shughuli ya kujifunza kwa vitendo katika somo la sayansi au uhandisi.

Chumba hiki kina mpangilio wa madawati ya mbao yaliyo sambamba kwenye safu ndefu. Dirisha kubwa upande mmoja hutoa mwangaza mwingi wa asili. Ukuta wa mbele una ubao mweupe na dari ina taa ndefu za umeme. Ni mazingira ya darasa yaliyo tayari kwa somo.

Kitanda kimewekwa upande wa kushoto kikiwa na godoro lenye shuka ya samawati lenye michoro ya mistatili. Kuna mto mmoja uliofunikwa kwa foronya ya waridi, pembeni kuna meza ya mbao ya rangi ya krimu ,na mbele yake kuna kiti cheupe cha plastiki, chenye sehemu ya nyuma nyekundu.

Chumba hiki kimejaa madawati ya rangi ya krimu na yanagawanyika na viti vyeusi kwa kila kigawanyiko. Paa la ndani ya nyumba hii ni jeupe na lina rangi moja. Madirisha ya chumba hiki yana rangi ya samawati, karibu na madirisha pia pana kiyoyozi ya rangi nyeupe.

Hii ni lango la jengo lililozungushiwa ukuta wa mawe wenye maandishi meupe juu ya vibao vya samawati. Nyuma ya lango kuna jengo refu lenye madirisha mengi ya vioo na paa la mabati. Upande wa kushoto kuna mmea wa kijani uliopandwa karibu na ukuta. Anga ni safi na lina mawingu meupe masafi.

Chumba kidogo chenye mpangilio mzuri kina kitanda cha ghorofa chenye fremu ya chuma. Magorodo yenye mashuka ya rangi ya samawati na mito ya rangi ya waridi. Pembeni kuna meza ya mbao ya kusomea pamoja na kiti cha plastiki. Ukuta ni mweupe na dirisha dogo huleta mwanga wa asili ndani. Sakafu ni safi na rangi ya krimu.

Chumba kikubwa kimejaa viti vyenye meza zilizounganishwa. Viti vimepangwa kwa mistari ya nadhifu na kila kimoja kina sehemu ya kuandikia. Sakafu ni ya mbao yenye rangi ya kahawia na kuta ni za rangi ya krimu. Hakuna watu ndani ya chumba na mwangaza unaotokea upande wa kushoto, labda kupitia dirisha. Hali hapa linaonekana kuwa eneo la kujifunza.

Hiki ni chumba cha bweni chenye vitanda vya ghorofa vilivyopangwa kwa mpanglio vizuri. Rangi ya kuta ni krimu nyepesi na mashuka yana rangi tofauti. Mazingira ni safi na yanafaa kwa matumizi ya wanafunzi wa shule au taasisi ya elimu.

Chumba kina vitanda vitatu vyenye mashuka ya kijani na ni nadhifu. Juu ya kila kitanda kuna taulo zilizopangwa vizuri. Vyandarua vimefungwa juu ya vitanda na ukutani kuna michoro ya mandhari. Sakafu ni ya mbao na kuna meza ndogo katikati ya vitanda.

Hii ni chumba safi cha wageni kilichopambwa kwa mapazia meupe na maua kwenye meza ya pembeni. Kitanda kikubwa kiko katikati kikiwa na mto na shuka zenye rangi angavu. Kuta ni nyeupe na kuna taa mbili upande wa kichwa cha kitanda. Chumba kina sakafu ya mbao na mlango unaoelekea chooni. Mazingira ni tulivu na maridadi.

Hii ni sehemu ya bwa la kuogelea iliyozungukwa na viti vya kupumzikia vya rangi machungwa. Ukuta wa nyuma una milango na dirisha na juu kuna paa la bati la samawati. Mbele kuna mnara wa chuma na miti ya kijani huku maji ya bwawani yakiwa safi na ya utulivu.

Hii ni uani wa nyumba za kupanga zenye kuta za mawe na milango ya rangi ya kijani kibichi. Kila chuma kina dirisha lenye grille na fremu ya rangi hiyo hiyo. Sakafu ya nje imemwagwa sementi, na kuna ua mdogo wa kupitiliza unaoelekea langoni. Mazingira ni safi na tulivu.

Hii ni ukumbi kubwa ya mihadhara yenye mistari mingi ya viti vya mbao vilivyo na meza ndogo mbele yake. Ukuta wa pembeni una madirisha makubwa yanayoingiza mwanga wa asili, huku dari ikiwa na taa za kisasa zilizosambazwa kwa mpangilio mzuri. Ukumbi huu unaonekana kua safi na umetulia.

Mwanamke huyu yuko katika maktaba au sehemu ya vitabu. Amevalia nguo ya rangi ya kijivu au nyeupe. Ameinama mara anaweka au anatoa kitabu kwenye rafu ya vitabu. Rafu hiyo ina vitabu vingi vilivyopangwa kwa utaratibu. Chini ya rafu pia kuna magazeti au vitabu vikiwa vilivyopangwa kwa usawa.

Chumba kina vitanda vya ghorofa zikiwa zimepangwa kwa mstari, kila kimoja kikiwa na godoro na mto. Sakafu ni mbao au sementi laini, na dirisha upande mmoja huleta mwangaza wa asili. Mazingira yanaonyesha sehemu ya bweni la wanafunzi au hoteli.

Hii ni maabara yenye meza nyingi za kazi zilizo na sehemu ya kuhifadhia vifaa. Meza hiyo zimepangwa kwa nafasi nzuri na zina rangi ya samawati, upande wa chini. Kuta zina madirisha makubwa yanayoingiza mwanga mwingi wa asili na dari imewekwa taa za kisasa. Mazingira ni safi na yaliyopangwa vizuri kwa shughuli za kielimu.

Hawa ni wanafunzi wawili wakiwa wamesimama mbele ya meza iliyofunikwa kwa kitamba cheupe. Mradi umewekwa kwenye ubao mkubwa uliogawanywa sehemu tatu. Kila upande ukiwa na maandishi mengi. Wamevaa sare za shule na wamejifunika chini ya hema ya rangi ya chungwa. Pembeni kuna wanafunzi wengine na majengo ya shule yanaonekana kwa umbali.

Mtu amesimama juu ya jabali kubwa lililojaa madoa meupe yakiwa amevaa mavazi ya mistari. Mikono yake iko juu kwa ishara ya ushindi au furaha. Anga liko wazi na mawingu meupe yanapita mbele ya anga la samawati. Mandhari inaonekana ya milima au sehemu ya juu yenye mandhari ya kuvutia.

Mwalimu amesimama karibu na mtoto aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu akimsaidia kwa upole katika shughuli ya kuandika. Ukuta wa darasa umechorwa herufi na karatini zenye rangi tofauti huku ubaoni kukiwa na mchoro wa mtu na mahesabu. Mandhari inaonyesha mazingira ya elimu jumuishi.

Kuna wasichana wawili ndani ya chumba. Mmoja anaketi kwenye kiti cha magurudumu karibu na meza nyenye kalamu za rangi na vitu vya kuchezea. Anaonekana kuwa na furaha. Mwingine anaketi kwenye kochi karibu naye akiwa anatabasamu. Chumba kina mwangaza mzuri na madirisha makubwa nyuma yao. Mazingira ni safi na ni ya kirafiki.

Watoto wawili wamevaa kofia za kuogelea na mavazi ya rangi angavu wakiwa ndani ya bwawa la kuogelea. Wanaonekana wakicheka na kufurahia maji, huku mmoja akimshika mwenzake kwa furaha. Mandhari ya nyuma inaonyesha mazingira ya bwawa lenye bendera ndogo ndogo.

Mtoto ameketi wakati mwanamke anamwangalia mdomo wake kwa makini mikono ya mwanamke imeshikilia mashavu ya mtoto huku akimtazama kwa tabasamu mashavu nyuma yao kuna rafu yenye vitu vya rangi mbali mbali kama vile makasha na mazingira yanaonekana kuwa ya darasa au chumba cha kuchezea.

Watoto wameketi darasani wakifanya kazi ya kuandika, msichana wa mbele ameshika kalamu mdomoni, huku akiwa anaelekeza macho kwenye daftari lake. Kuta za darasa ni za rangi ya manjano, na madirisha yanaruhusu mwangaza mwingi kuingia ndani. Mazingira yanaonyesha hali ya utulivu, na umakini wa wanafunzi wakiwa katika shughuli za masomo.

Watoto wanne wamesimama mbele ya ukuta wa kijivu Wamevaa fulana zenye rangi za michoro na mikono yao imepakwa rangi tofauti kama vile samawati, kijani ,njano na nyekundu. Wanatabasamu kuonyesha mikono yao, ishara kuwa walihusika kwenye shughuli za kupaka rangi .

Huyu ni mwalimu na mwanafunzi wakiwa darasani. Ameketi karibu na meza na mbele yao kuna daftari wazi pamoja na kalamu. Mwalimu anaonekana kumwelekeza mtoto jambo kwa utulivu huku wote wawili wakitazamana kwa makini. Mtoto yupo kwenye kiti cha magurudumu na mazingira yanaonekana ni ya darasa lenye mwangaza wa kutosha na rangi za ukuta zenye utulivu.

Mwanamke amemkumbatia mtoto mdogo huku wote wakicheza na vifaa vya kujifunza vyenye rangi mbalimbali mezani. Wanaonekana kuwa makini na kushirikiana kwa ukaribu katika shuguli ya kielimu. Mandhari ya ndani ni ya utulivu na inaonyesha mzingira ya malezi yenye upendo.

Hawa ni watu wawili wamekaa mezani ndani ya chumba chenye maktaba, mmoja wao ana miwani na tabasamu, akiwa amevaa koti jeusi, huku mwingine akiwa na ndevu na fulana ya mikono, refu. Kwenye meza kuna vitabu, na kompyuta, wakionekana kuwa katika mazungumzo ya kirafiki, au ya kitaaluma.

Hapa ni wasichana wawili walio keti darasani wakutumia lugha ya ishara kuwasiliana. Wanaonekana wakiwa na furaha, wakitabasamu na kushirikiana vizuri. Pia meza yao kuna vitabu na vifaa vya kidijitali, vinavyoonyesha kuwa wako katika mazingira ya kujifunza. Picha hii inaonyesha elimu jumuishi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum, hasa wanaotumia lugha ya alama.

Mvulana mdogo anasaidiwa kutembea na mwanamke ambaye anaonekana mwenye furaha. Mvulana anatumia kifaa maalum cha kutembea kilicho na magurudumu. Wapo ndani ya chumba kilicho na mazulia meupe na vitu vya kuchezea kwenye pembeni, kikitoa mazingira salama na msaada ya mazoezi ya kimwili.

Hawa ni wanafunzi wa shule ya msingi wakiwa darasani. Wameketi kwenye benchi la mbao huku wakisikiliza kwa makini . Mwalimu amesimama mbele karibu na ubao mweusi akiwa amevaa sare nyeupe. Wanafunzi wana sare za rangi ya samawati na kijivu na baadhi yao wanashika vitabu na kalamu mezani.

Mtoto mdogo ameketi mezani ndani ya darasa la awali, akicheza kwa furaha huku aki tazama mbele kwa makini. Mezani kuna chombo kilchojaa vifaa vya kuchezea na rangi tofauti. Mandhari ya chumba ni angavu kikiwa na samani za rangi za kuvutia kama samawati, njano na nyekundu na ukutani kuna mapambo ya kielimu.

Kitoto na mtu mzima wanacheka kwa furaha huku wakicheza pamoja na kifaa cha rangi nyingi kwa wanafunzi. Viti vya plastiki yenye maumbo tofauti vimewekwa juu ya waya vya tinda. Inavyahamasisha harakati na umakini. Hapo ndani ya chumba cha mwangaza wa asili kutoka madirisha makubwa hali inayoongezea joto na urafiki wa kituo hili.

Msichana ameketi kwenye kiti cha manjano ndani ya darasa akiwa ameshikilia ubao wa rangi enye herufi kubwa. Anaonekana mwenye furaha na kutabasamu huku macho yake yakiwa na miwani. Mazingira yanaonyesha hali ya kujifunza huku mwangaza mwingi ukielekea ndani ya chumba.

Watu wawili wapo jikoni na wamevaa mavazi ya kupikia. Wanaonekana kua na furaha, huku wakishirikiana kukanda unga juu ya meza. Meza ina vyombo mbali mbali vya kupikia pamoja na baadhi ya vyakula. Mazingira ya jikoni ni safi na yenye mwanga wa kutosha.

Mtoto mdogo ameketi mezani akitumia penseli nyekundu kuchora au kuandika kwenye karatasi nyeupe. Pembeni yake kuna wanawake wawili walioketi. Mmoja akiwa na nywele za warija na mwingine nywele za samawati iliyokolea. Juu ya meza kuna vifaa mbalimbali vya shule kama vile rula, penseli na makasi.

Mwanume huyu ameketi kwenye kiti, amevaa sweta ya kijivu na miwani meusi. Ana vichwa vya sauti na anaandika kwenye daftari mbele ya kompyuta. Pembeni kuna rafu zilizojaa vitabu na chumba kina mandhari ya maktaba au ofisi tulivu.

Hili ni kundi la vijana walioketi mezani wakifanya kazi ya mikono. Kila mmoja anakipande cha povu na wanatumia vifaa mbalimbali kama vile rula za pembe tatu na mikasi kukata au kuchora umbo la herufi au michoro. Wanafanya kazi kwa umakini na inaonekana kuwa ni shughuli ya kisanaa au mafunzo ya vitendo. Mazingira ya ndani ni tulivu ya kuonyesha kwamba huu ni wakati wa kujifunza au warsha ya ubunifu.

Mwanamke huyu anaeleza kitu akiambatanisha na ishara za mikono, amevalia shati nyeusi, nyuma yake kuna ubao wa kijani kibichi iliyoandikwa kwa chaki nyeupe. Nyuma yake pia pana mwanaume aliyevaa shati ya samawati na tai ya nyekundu.

Wanafunzi wameketi sakafuni wakijifunza. Mwanafunzi wa mbele ana anatumia maandishi ya nukta akionyesha kuwa ana uoni hafifu au ni kipofu. Wengine wamevaa sare ya shule na wana vitabu na mabegi karibu nao. Mazingira yanaonyesha shughuli ya masomo inaendelea kwa utulivu.

Mtoto mdogo ameketi ndani ya chumba akiwa amevaa vichwa vya kusikiliza sauti, vina rangi nyeusi. Anatazama juu kwa utulivu, kana kwamba anasikiza kwa makini. Amevalia koti la rangi ya samawati na kijani, na nyuma yake kuna rafu na kuta zenye mwangaza wa asili.

Msichana mdogo amevaa vichwa vya sauti na ameketi darasani, akiwa anatazama kwa makini mwanamke aliye karibu naye. Mwanamke huyu anaonekana kumwelekeza jambo fulani kwa umakini. Mandhari ya darasa lina ubao wa kijani nyuma na mwanga wa kutosha unaoingia darasani.

Mwanaume huyu anaketi kwenye kiti cha magurudumu, akiwa ndani ya chumba chenye samani. Anashika kitabu kwa mkono mmoja na simu kwa mkono mwingine. Pembeni kuna meza iliyo na vitu mbali mbali, ikiwa ni pamoja ya kikombe cha kinywaji. Mazingira yanaonekana kua ya nyumbani yenye mapambo ya mimea na mapazia meupe.

Watoto wanasoma darasani kwa umakini kuna msichana aliyeketi kwenye kiti maalum cha magurudumu akiwa na kitabu na kifaa cha kielektroniki mkononi anaonekana kua makini kama vile anashiriki au kuuliza swali mazingira ya darasa ni safi yenye mabango ya elimu na watoto wengine wakifanya kazi zao kwa bidii.

Mtoto mdogo ameketi mezani akiwa anatazama komputa ndogo kwa makini. Anaonekana mwenye furaha ,mikono yake ikiwa imeegemea kwenye kidevu. Ukuta wa nyuma una rangi ya kijani na michoro ya miti, pamoja na mnyama wa katuni, unaoleta mandhari ya furaha ya darasa au chumba cha watoto.

Hapa ni mwalimu na mwanafunzi ndani ya darasa. Wameketi mezani wakitumia kifaa chenye mipira ya kuhesabia kinachosaidia katika kujifunza hesabu. Mwalimu anaonekana akielekeza kwa makini huku mwanafunzi akiwa makini kufuatilia. Ukutani kuna rangi za kuvutia na vifaa vya kujifunzia vimepangwa kwa mpangilio.

Mama mwenye mavazi ya samawati anamwangalia kwa furaha mvulana aliyevaa shati ya mistari akiwa ameketi mezani akiani. Mtoto anacheza na tofali ndogo huku mama akishika karamu na karatasi pande mwingine wa meza. Anaonekana kuwa darasani au sehemu ya kujifunzia.

Mwanamke na mtoto wameketi kwenye viti tofauti wakielezeana. Mwanamke anamtazama mtoto kwa makini huku akitabasamu, naye mtoto anaonekana kueleza jambo kwa ishara ya mkono. Mandhari ni safi yenye mwanga wa kutosha na nyuma kuna rafu yenye vitu vya kupendeza. Mazingira yanaonyesha hali ya mawasiliano maalum au mafundisho ya msaada.

Mwalimu mmoja anajaribu kueleza jambo kwa mwanafunzi mmoja kutumia ishara za mikono. Amevalia shati ya rangi ya kijivu, wanafunzi hao wawili wamevalia sweta ya kijani. Mbele ya wanafunzi hao pana madawati iliyo na vitabu na kando yao mna kabati.